Uwanja wa michezo wenye bembea mbili zenye rangi nyekundu na nyeupe. Eneo hilo lina udongo na nyasi chache. Nyuma kuna miti mikubwa na ukuta uliotengenezwa kwa matairi yaliyopangwa. Inaonekana kama uwanja wa michezo wa umma.

Kijana yule amevalia mavazi ya baiskeli na kofia ya chuma akipanda baiskeli ya kisasa yenye rangi ya kijani. Anapita kwenye barabara iliyozungukwa na mimea na miti. Inaonekana ni mwendesha baiskeli wa mashindano au mazoezi ya riadha.

Bango la misitu yetu, maisha yetu ya badae. Bango linaeleza aina ya misitu, umuhimu wao, vitisho wa uhifadhi na jinsi ya kuhifadhi misitu. Kuna picha za wanyama na mimea kama vile chui na ndege. Bango limening'inia ukutani.

Mwanamke ameketi kwenye mashua ndogo akiwa amevalia fulana nyekundu iliyoandikwa kenya na kofia jeusi. Kiti chake cha magurudumu kipo ndani ya mashua. Wanaume watatu wamesimama karibu mmoja amevalia jezi nyekundu ya kenya. Eneo lina miti mingi .

Ubao mweupe unaonyesha somo la kiswahili la herufi ndogo lililowekwa ijumaa februari 2025. Rula ndefu ni ya machungwa, imewekwa wima ikitumika kama msasa wa kupanga herufi.

Kuna kitabu cha zamani na kilichochakaa chenye jalada cheupe kimeandikwa; Haydn Richards Junes , English Two New Edition .Jalada lina mchoro ya nyuki na Maua ya buluu na kijani .Hali yake inaonyesha kimetumika sana au kimedumu kwa muda mrefu.

Wanariadha wawili wa Kenya waonekana wakisherekea baada ya mashindano. Mwanariadha aliyevaa kitambaa cha macho ana jina Kimani. Na neno Kenya kwenye fulana yake. Huku muongozaji wake akiwa amevalia fulana ya kijani ilioandikwa guide

Wanariadha wa Kenya wakiandamana wengi wao wakiwa wamevaa nguo nyekundu na kofia nyeusi. Baadhi yao wako kwenye viti vya magurudumu wengine wanatembea. Wanabeba bendera ndogo za Kenya. Wote wanaonekana kutabasamu na kujivunia wakiwakilisha nchi yao.

Jengo la kanisa lina ghorofa mbili. Limejengwa kwa mawe na lina ukuta za rangi ya dhahabu. Lina balconi kubwa yenye andurari nyeusi na milango ya mbao iliyochongwa.

Kifaa cha kufutia ubao kimewachwa pembeni ya ukuta wa kijivu. Kina sehemu nyeusi juu na mbao ya kahawia chini. Sakafu ni ya tile vya waridi. Ukuta unaonyesha madawa ya uchafu na alama za kutumika. Mazingira ni ya ndani ya chumba au ofisi iliyotumiwa.

Meza nyeupe imepambwa na ma computer mawili za Dell. Kila moja likiwa na kibodi na kipanya chake. Baadhi ya vitabu viko wazi mbele, ya skrini. Ukuta wa kijani unaonekana nyuma ukionyesha dalili za uchokavu.

Ubao mweupe wa darasani umeandikwa tarehe .Chini yake kuna swali how did samuel respond when God called him? .Juu ya ubao kuna vibao vya mwezi Aprili na Mei inaonekana ni maandishi ya somo la dini.

Jengo la ghorofa, pengine hoteli au makazi. Madirisha yake ni meupe na milango nyekundu. Kuna ngazi zilizopindika, zilizofunikwa matuzi meusi. Mbele kuna bustani ya kupendeza yenye vichaka viliyopunguzwa na mti yenye maua ya waridi.

Jengo kubwa, refu la ghorofa limesimama likiwa na kuta za mawe na madirisha mengi ya vioo, chini yake kuna vichaka vilivyo pandwa vizuri. Ishara nyekundu, nyeupe inasomeka visitors please pass through the office .

Loni kubwa la kijani kibichi. Kuna majengo mawili pande zote mbili. Nguzo ya bendera imesimama katikati. Miji mirefu inaonekana nyuma. Hali ya hewa ni nzuri. Jua inawaka.

Makaratasi mengi, yenye rangi mbalimbali kama vile; manjano, waridi, blue na zambarau, yamevingirishwa na yamewekwa kwenye chombo kinachofanana na begi . Karatasi hizo zimetumika kwa sanaa na kazi za shule.

Sehemu ya mlango wa mbao unaonekana. Juu ya mlango kuna ishara mbili nyeupe zenye maandishi meusi. Ishara ya kwanza inasema Chemistry Lab na ya pili inasema Biology Lab . Chini ya ishara hizo kuna stika kadhaa.

Ukuta wa darasa umepambwa kwa mapambo ya uso na miezi. Kuna herufi kubwa na ndogo zimeandikwa kwa uzuri. Miezi ya October, November na December imewekwa kila moja ikiwa na picha yake maalum. Chini yake kuna ubao mweupe wenye maandishi mbalimbali ikiwemo Homework .

Wachezaji wa mpira wa miguu walemavu kutoka Kenya, wakiwa wamevaa jezi nyekundu na kijani. Wanatumia magongo kutembea uwanjani. Wengine wanaonekana mbali, huenda wanajizoeza.

Wanariadha wawili wa kike, wanakimbia kwenye uwanja wa vianzi, huku wanawake wengine wakifuatilia mbio hizo kwa umakini, wakiwa wamekaa kwenye viti. Watu kadhaa wamesimama nyuma yao, wakifurahia mchezo.

Ubao wa matangazo umepangwa tabasamu kubwa na ujumbe wa great progress . Karatasi nyingi zilizo na mazoezi ya shule zimebandikwa, labda zikiwa na alama ya maendeleo ya wanafunzi.

Ubao mweupe mkubwa umejaa maandishi ya kalamu ya marker . Maandishi yanaonekana kuwa ratiba au ajenda ya matukio mbalimbali ikiwemo kuogelea, tarehe ya tukio na kuogelea imeandikwa. Kazi na sheria pia zimetajwa.

Meza imefunikwa na rundo la vitabu mpya vya Longhorn computer science grade seven . Vitabu vingine vimeonekana upande wa kulia na nyuma kuna faili za rangi ya njano. Kamba za umeme zimetawanyika chini ya meza.

Mwanariadha Wesley Kimeli Sang anaonekana akiwa amevaa fulana nyekundu ya michezo yenye neno Kenya na nambari tisa uwanjani. Yeye alizaliwa Machi tarehe moja mwaka elfu moja mia tisa tisini na nne na ana ulemavu wa mkono wa kulia.

Mwanamke aliyekaa kwenye kiti cha magurudumu anajiandaa kurusha mkuki. Amevalia fulana nyekundu na miwani. Mtoto amejipinda karibu naye .Uwanja wa riadha unaonekana nyuma na watoto wengine wanasimama kando.

Chumba cha darasa lenye bango la, play, learn and grow together na chati za kufundisha pande za kushoto na kulia. Chati hizi zinaonyesha jinsi ya kuandika, zikisaidia watoto kujifunza kuandika vizuri.

Mwanaume akihutubia kwenye kongamano la KISE, mandhari inaonyesha kauli mbiu ya kongamano. Uwezeshaji na ushirikishwaji katika kutambua uwezo wa watoto wenye ulemavu. Pia kuna nembo za mashirika mbalimbali kama UNICEF na KCD.

Ratiba ya shule imebandikwa ukutani, inaonyesha masomo ya mafundi kukaa nyumbani kwa siku za wiki. Kuanzia Jumatatu hadi Juma, kila siku vina vipindi tofauti vya masomo kama vile , Divorce Season, Chapel na Computer Lessons iliyoandikwa juu.

Mwanamke akichambua ndizi shambani, amezikunja maganda kwenye rundo kando. Kikapu cha majani kinajaa ndizi zilizomenywa. Nyuma yake kuna migomba mirefu. Udongo ni mwekundu.

Jengo la ghorofa moja likiwa na paa chekundu na kuta za rangi ya njano na matofali. Kuna milango miwili ya mbao moja imefunguliwa na mwingine imefungwa. Dirisha lenye grili za kijani zinaonekana upande mmoja mbele kuna nyasi fupi iliokatwa vizuri na njia ya virai vya kawia.

Jengo la ghorofa tatu, lina kuta za mawe na milango nyekundu. Kila ghorofa lina balcony yenye ulinzi wa chuma. Chini kuna njia ya udongo na mimea iliyopandwa. Inaonekana kama jengo la makazi au mabweni.

Mwanamke ameketi kwenye kiti chekundu na cha mbao. Amevaa koti la michezo lenye rangi nyekundu na nyeusi, suruali nyeusi na ana miguu bandia. Upande wake kuna rungu la kutembea.

Jengo la shule refu lililopakwa rangi ya manjano na chini kahawia. Ina madirisha mengi yenye fremu za bluu na milango kadhaa ya bluu pia. Juu ya kila dirisha kuna michoro ya masomo mbalimbali kama vile sayansi na hesabu. Paa lake ni la bati liking'aa kidogo chini ya jua.

Bango jeupe yenye maandishi makubwa ya kijani fire assembly point ina mshale mwekundu linaonekana. Bango hilo limesimama kwenye nyasi. Nyuma yake kuna kuna tangi kubwa jeusi la maji. Eneo linaonekana kuwa wazi.

Mwanaume akitua kwenye shimo la mchanga baada ya kuruka mbali. Amevaa fulana nyeupe na kaptura. Mchangani anaruka pande zote akitua. Nyuma yake kuna uwanja wa riadha wenye viti vya rangi tofauti. Chini ya picha kuna maandishi long jump Samson Michuka.

Jengo lenye paa la rangi ya kahawia na kuta nyeupe, lina sanaa ya ukutani ya mnyama wa porini na bustani iliyopangwa vizuri mbele na mti mkubwa wenye maua ya manjano unazunguka mandhari.

Darasa linaonekana likiwa na madawati mengi ya mbao na viti vya chuma. Sakafu ni marumaru nyekundu yenye madoa meusi. Ubao mweupe wa kuandikia unaonekana ukutani. Chumba kinaonekana kitulivu na kiko tayari kwa masomo.

Uwanja wa michezo una vifaa vya watoto kama swing nyekundu na nyeupe, slide ya kijani na climbing stream ya rangi mbalimbali. Kuna ukuta wa mistari meusi nyuma, jengo la kanisa lina msalaba juu yake linasimama pembeni. Miti mikubwa na nyasi zinazunguka kuzunguka eneo hili la michezo.

Kitabu cha kiswahili kinaonesha mifano ya sarufi, matumizi ya hiki na hivi. Kuna picha nne mwanaume mwenye kitambi kisha vitabu vingi alafu mtoto akishika kitabu na baadaye viatu vingi. Maneno yanayotoa mifano ya matumizi sahihi.

Kitabu cha shule chenye kichwa, safety and manners to reader , kimelala juu ya meza, kimevaliwa, kikionyesha kimetumika sana. Jalada lina picha za watoto kuashiria ni kitabu cha masomo ya afya na maadili kwa wanafunzi wa darasa la pili.

Mwanamke anaendesha kiti cha magurudumu cha riadha kwenye uwanja. Amevalia nguo nyeusi za mchezo na glavu. Njia ya kukimbia ina rangi nyekundu na mistari myeupe, taa za uwanja zinaonekana nyuma yake.

Bingwa wa Kenya Kimani inadumiza ushindi wake, akishirikiana na mwongozo wake. Kimani anafunikwa macho akionyesha bidii yake katika michezo ya walemavu. Wote wawili wamevalia sare za Kenya.

Kuna rula ndefu ya mbao iliyowekwa wima ukutani, karibu na soketi za umeme. Sakafu ina vigae vya rangi ya udongo upande mmoja na ukuta mwingine, umepakwa rangi ya kijani kibichi. Huu unaweza kuwa mpangilio wa kawaida wa chumba cha darasa au ofisi.

Tunaona darasa tupu lenye viti na meza za mbao zilizopangwa. Kuna vitabu vichache juu ya baadhi ya meza. Ukuta wa nyuma una bango jekundu na picha zinazoonyesha mikono ikichora.

Chumba kikubwa chenye sakafu ya vigae kimejaa meza ndefu na viti vyeupe vya plastiki vilivyopangwa sakafuni kuashiria ukumbi wa mkutano au chumba la kukulia chakula. Mlango wa mbao unaonekana mbali.

Timu ya soka ya watu wenye ulemavu kutoka kenya wakiwa wamevalia sare nyeusi, nyekundu na kijani baadhi yao wanatumia magongo. Wamesimama uwanjani na mipira miwili wakiwakilisha roho ya michezo licha ya changamoto.

Jengo refu lenye ghorofa mbili, mbele yake kuna nguzo ndefu ya bendera. Bustani mzuri imepandwa kando ya njia. Milango na madirisha yanaonekana wazi. Kuna paa la rangi ya kahawia.